Mtu mmoja anatoa fedha kwa huduma za benki, huku mwingine akipokea kwa utaratibu rasmi; akionyesha mchakato wa usalama na uwazi katika shughuli za kifedha.

Wateja wamekaa mezani wakifurahia vinywaji vyao, huku muhudumu akihudumia kwa kuongeza vinywaji kwa wateja katika mazingira yenye utulivu, na yenye mwanga hafifu.

Vinywaji vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Viti vimewekwa kwa utaratibu wa kuvutia huku taa zenye rangi tofauti na mwanga hafifu, zikichangia mandhari ya kipekee na ya kuvutia ndani ya baa.

Jokofu maalumu la kuhifadhi maziwa, limewekwa katika eneo la wazi ndani ya duka, likiwa na mlango wa uwazi unaowezesha wateja kujichukulia kwa urahisi, huku yakidumuishwa katika baridi linalofaa.

Duka la bidhaa za maziwa limepangwa vizuri, likiwa na maziwa na bidhaa zake mbalimbali. Huku wateja wakihudumiwa kwa weledi ili kupata bidhaa safi na bora kwa matumizi ya kila siku.

Muhudumu wa duka la maziwa yuko ndani akiandaa huduma na kusubiri wateja, akihakikisha maziwa yanatolewa kwa usafi na ubora unao ridhisha.

Jokofu la kujihudumia limetumika kuhifadhi maziwa na bidhaa zake kwa ubaridi unaofaa. Likiwa rahisi kwa wateje kuchukua bidhaa wanazohitaji kwa usafi na kwa urahisi.

Mteja anajihudumia kwa kuchukua maziwa kutoka kwenye jokofu, akihakikisha ununuzi wa maziwa safi na yenye ubora kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Jokofu la kujihudumia limehifadhi bidhaa mbalimbali za maziwa, kama siagi ,mtindi na maziwa ya kunywa, mteja akiwa amesimama mbele kwa makini, akichagua bidhaa anayohitaji.

Jokofu la kujihudumia limetengenezwa kuhifadhi maziwa na bidhaa zake, kwa ubaridi unaofaa. Likiwa rahisi kwa wateja kuchukua bidhaa wanazohitaji, kwa uhifadhi na usafi wa hali ya juu.

Jokofu la maziwa la kujihudumia, limehifadhi maziwa kwa ubaridi unaotosha, likiwa rahisi kwa wateja kuchukua maziwa wanapohitaji kwa usafi na uhifadhi wa hali ya juu.

Muhudumu anapima maziwa kwenye chombo cha mteja kwa umakini, akihakikisha kiasi sahihi kinachotolewa kwa usafi na kinachozingatia ubora wa huduma.

Jokofu la maziwa la kujihudumia limetengenezwa kuhifadhi maziwa kwa ubaridi unaofaa, ikiwa rahisi kwa wateja kuchukua maziwa wanapohitaji kwa usafi, uhifadhi na ubora wa hali ya juu.

Bidhaa mbalimbali za maziwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu huku mtoto wa kiume, akiangalia kwa makini kwa ajili ya kuchagua bidhaa bora na zinazofaa kwa matumizi yake.

Jokofu la kisasa la kujihudumia limehifadhi bidhaa za maziwa kwa ubaridi unaofaa, likiwa tayari kwa wateja kuchagua na kujihudumia kwa urahisi.

Jokofu la maziwa limehifadhi maziwa katika hali ya ubaridi muda wote, likitumika kama kitovu cha kuhifadhia maziwa kwa wateja kwa usafi na ubora unaodhibitiwa.

Makochi, yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi la mauzo, ikiwa na mito ya kupendeza juu yake. Wateja wakitembelea na kuyakagua kwa ajili ya kufanya uchaguzi wa samani bora.

Samani za aina mbalimbali kama vile; kabati, meza na makochi zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo tayali wateja kuchagua.

Meza na viti vimewekwa katika eneo la wazi la mauzo ya samani, vikiwa katika mpangilio mzuri wa kuvutia wateja na kurahisisha uchaguzi wa bidhaa kwa matumizi ya ndani na ofisini.

Makochi yamepangwa kwa mpangilio katika eneo la wazi la mauzo, yakiwavutia wateja kwa mwonekano wake mzuri na kurahisisha uchaguzi wa samani bora, kwa matumizi ya nyumbani au ofisini.

Meza na makochi haina tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, yakionyesha ubora na mvuto wa thamani kwa wateja wanaotembelea kutizama na kununua.

Samani za aina mbalimbali zimewekwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo zikiwa tayari kwa wateja kuchagua kulingana na radha na mahitaji yao kwa matumizi ya nyumbani na ofisini.

Samani mbalimbali zimetandazwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na ofisini.

Makochi yamepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi la mauzo, yakionyeshwa kwa wateja ili waweze kuchagua kwa urahisi kulingana na radha na mahitaji yao ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Samani mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, katika eneo la mauzo. Zikiwemo; meza, viti, makochi vikiwa tayari kwa wateja kuchagua kulingana na mahitaji na mapendeleo yao.

Samani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na makochi na meza, zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo zikionyesha ubora na utofauti wa bidhaa kwa wateja kuchagua.

Kitanda kimewekwa katika eneo la wazi la mauzo, kikiangaziwa kwa muonekano wake mzuri ili kuvutia wateja na kuonyesha ubora wa samani, zinazopatikana kwa ajili ya nyumba au vyumba vya kulala.

Vitanda vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la wazi na mauzo ya samani, vikiwa tayari kwa wateja kuchagua kulingana na mahitaji na ladha zao kwa matumizi ya nyumbani.

Wanaume wawili wakiranda mbao kwa ustadi, katika karakana ya kutengeneza samani wakijiandaa kuunda meza, viti na vitanda kwa ajili ya mauzo kwenye duka la samani.

Meza na makochi vimepangwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la mauzo vikionesha ubora na muonekano wa kuvutia ili kusaidia wateja kuchagua samani zinazofaa kwa matumizi yao ya nyumbani.

Meza na viti vimepangwa vizuri katika eneo kubwa lenye nafasi ya kutosha, huku muhudumu akionekana kusubiri wageni na kuwahudumia kwa ustadi, kuonyesha mandhari na mpangilio wa kisasa wa hoteli.

Bidhaa kama nyanya, viazi na karoti, vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya mauzo, zikionesha ubora na mvuto unaorahisisha ununuzi na kuvutia wateja sokoni.

Bidhaa mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri , huku wateja wakichagua na kununua mahitaji yao, mazingira yakiwa na shughuli nyingi za kibiashara na huduma za kila siku.

Nyanya zilizoiva zimepangwa vizuri kwa mpangilio wa kuvutia, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua na kununua, hali inayochangia usafi, urahisi wa ununuzi na mvuto wa bidhaa za sokoni.

Mazao mbalimbali kama nyanya zilizoiva hoho, karoti na vitunguu safi vilivyopangwa vizuri kwenye meza huku wateja wakichagua na muuzaji akiwa hudumia kwa tabasamu.

Wateja wanachagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, wakifurahia urahisi wa ununuzi na utofauti wa bidhaa sokoni.

Mbogamboga safi kama: kabichi, nyanya, karoti pamoja na matunda mbalimbali kama: machungwa, mapera, mapapai, zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza kubwa ya mbao. Huku wateja wakichagua kwa makini kile wanachotaka kununua. Mazingira yakionyesha soko lenye shughuli nyingi na safi.

Nafaka mbalimbali zimepangwa kwenye viroba kwa mpangilio mzuri ikiwemo: mchele, maharage na mahindi yote ikiwa na bei stahiki huku mteja akifanya manunuzi kwa makini.

Bidhaa mbalimbali zikiwemo viatu na mikanda zimetundikwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, zikiwa tayari kwa wateja kuchagua katika mazingira ya biashara ya soko.

Bidhaa mbalimbali zimetundikwa kwenye rafu, ikiwemo mikoba ya kike, huku wateja wakifanya manunuzi kwa furaha, wakichagua bidhaa zinazokidhi mahitaji yao katika mazingira ya soko yenye shughuli nyingi.

Huduma za kifedha zikifanyika kwa njia ya simu kurahisisha miamala kama: kutuma, kupokea, na kulipa bili zikiwa kwa njia ya haraka na salama inayopatikana popote kwa kutumia simu ya mkononi.

Nyumba imejengwa kwa mpangilio mzuri ikionyesha muundo thabiti na mpangilio wa makazi unaoendana na mazingira, ikitoa taswira ya maendeleo bora katika sekta ya ardhi na ujenzi.

Nyumba zimejengwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la makazi, ikiwa na muundo wa kuvutia unaoonyesha mipango bora ya ujenzi na maendeleo ya sekta ya ardhi na makazi.

Nguo za aina mbalimbali zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri zikiwa tayari kwa wateja kuchagua kwa urahisi katika mazingira safi ya duka la kisasa.

Nguo za aina mbalimbali, zimetundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa, ikiwezesha wateja kuchagua mavazi wanayopenda kwa ununuzi.

Nguo zimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio safi na wa kuvutia, zikionyeshwa kwa namna inayowarahisishia wateja kuchagua kulingana radha na mahitaji yao.

Nguo zimetundikwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri huku midoli ya maonyesho ikiwa imevishwa mavazi hayo, ili kuvutia wateja na kuonyesha namna inavyoweza kuvaliwa kwa mvuto wa biashara.

Wateja wanachagua bidhaa mbalimbali katika duka kubwa. Wakifurahia utofauti wa bidhaa na huduma bora zinazowezesha ununuzi kwa urahisi na kuridhika.

Nguo na viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa kuvutia kwenye rafu za duka kubwa, zikivutia wateja kwa muonekano safi na wa kitaalamu huku zikirahisisha mchakato wa kuchagua na kununua bidhaa kwa urahisi zaidi.

Watu mbalimbali wakifanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali kwa furaha na kwa utaratibu, ndani ya duka kubwa, lenye usafi na mpangilio mzuri wa bidhaa.

Viatu vya aina mbalimbali, vimepangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, vikiwa tayari kwa wateja kuchagua kulingana na ladha na mahitaji yao katika duka la kisasa.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu huku mteja akiwa anatembea kwa makini kwa kuchagua anachohitaji kwa uangalifu na utulivu ndani ya eneo la ununuzi.

Bidhaa mbali mbali kama matunda, nafaka na vyakula vingine vimepangwa kwa mpangilio rafuni huku vikiruhusu wateja kuchagua kwa urahisi ndani ya "super market" yenye mazingira safi na nadhifu.

Matunda, nafaka na bidhaa nyingine zimetandazwa kwa mpangilio unaovutia zikionesha duka la bidhaa safi na bora kwa ajili ya wateja wanaotembelea eneo la manunuzi.